Hili ni eneo la soko au kituo cha usafiri kilichojaa watu wengi. Watu wamevalia mavazi ya kawaida na wengine wamebeba mizigo, mifuko na magunia wakionekana kuwa kwenye harakati ya kununua, kuuza au kusafiri. Eneo hili lina miundo ya paa kubwa za kuhifadhi watu dhidi ya miale ya jua au mvua.

Hapa mtu anaonekana akiwa ameshikilia simu ya mkononi akionyesha skrini ya programu ya kifaa ambayo ni huduma ya M-Pesa. Kwenye skrini kuna taarifa ya salio ya M-Pesa kiasi kilichochopa na miamala mbalimbali. Picha hizi zinaashiria matumizi ya teknolojia ya kifedha kwa njia ya simu.

Hapa panaonyesha jengo la biashara yenye kibanda cha huduma za M-pesa upande wa kushoto. Kuna kreti za soda zilizopangwa karibu na mlango wa duka na viti vichache mbele ya duka hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini, kwenye eneo la biashara lenye maduka ya aina mbalimbali.

Hapa kuna magari kadhaa ambayo yameegeshwa kwenye eneo wazi lenye nyasi. Huenda ni uwanja wa maegesho wa muda au sehemu ya shughuli maalum kama hafla, mkutano au matembezi ya nje. Kuna magari tofauti tofauti ikiwemo gari la Isuzu upande wa kushoto, gari la abiria la van , Isuzu ikiwa imeegeshwa mpangilio mwingine wa kawaida.

Hili ni eneo la kuuzia magari. Ndani ya jengo hili, lina magari kadhaa ya aina tofauti tofauti yaliyopangwa vizuri yakiwa katika hali nzuri yenye kung'aa yakisubiri wateja. Jengo lina madirisha makubwa yenye vioo vinavyoleta mwanga mwingi wa asili, jambo ambalo ni la kawaida sana sana sana.

Hili linaonyesha matairi mapya ya magari yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri, matairi haya yako kwenye eneo la wazi au ghala tayari kwa kuuzwa au kutumika. Yamefungwa kwa safu yanayoonekana kuwa katika hali nzuri sana.

Hapa magari meupe mapya yanaonekana yakiwa mipango kwa mistari katika eneo la maegesho. Huenda ni kwenye yadi ya magari au bandari ya magari yanayoagizwa kutoka nje. Magari haya yanaonekana kuwa katika hali nzuri na huenda yanasubiri kusafirishwa au kuuzwa. Mazingira ni safi sana, na hali ya anga inaonekana ikiwa wazi. Ikionyesha hali na hewa nzuri.

Mandhari ya haya ni sokoni. Kuna viazi vinavyoonekana mbele ya picha, kuna nyanya, kuna karoti, kuna mandizi pia yalioanikwa juu, kuna mahindi pia. Alafu nyuma kuna watu wanaonekana wakitembea ndani ya sokoni wakinunua bidhaa zao.

Gari la abiria linaonekana limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho yenye changarawe. Gari hili lina alama ya mwendo wa kasi wa eighty na mistari ya rangi ya manjano na chungwa nyuma. Maandhari ya nyuma ina mti na magari machache. Hali ya anga inaonyesha kuwa hii ni ya jua.

Kuna magari matatu yamepakiwa juu ya lori kwenye nafasi iliyotengewa mahususi kwa usafiri usalama wa magari. Moja ni jeusi lingine ni nyeupe. Lori lenyewe kimetengenezwa kwa chuma na lina sehemu za juu zilizonuiwa kubeba magari hayo . Magurudumu ya lori hayo ni sita.

Hii ni tangazo la bima ya magari kutoka kwa kampuni la Let's Go Insurance inayoshirikiana na let's go Kenya. Tangazo hili linaonyesha kioo cha gari linachoakisi magari mengine na linaeleza kuwa bima yao ni ya haraka, rahisi na kuaminika nafuu . Pia wanatoa huduma bora kama huduma ya hali ya juu, upatikanaji rahisi, msaada barabarani, huduma kwa wateja pia.

Hapa soko la mboga linaonekana, ambapo kuna meza yenye aina mablimbali ya mazao ya chakula, mbele kuna viazi, karoti, nyanya, vitunguu, mboga za majani na matunda kama machungwa na ndizi zinazoning'inia juu. Mazao haya yamepangwa vizuri kwenye vibeo vya meza, pembeni kuna mtu amevaa shati ya miraba akiwa ndani ya kibanda hizo.

Mtu anaonekana akiwa ameshikilia noti ya shilingi elfu moja kwa vidole viwili. Noti hiyo imejikunja nusu na inaonekana kwa karibu. Ikionyesha maandishi ya Kenya na thamani ya fedha hiyo ni elfu moja.

Picha hii inaonyesha gurudumu la gari yaani tairi la mbele na upande wa kushoto likiwa limeegeshwa juu ya barabara ya mawe karibu na kingo ya nyasi. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na tairi lina rimu ya chuma yenye muundo wa kisasa.

Hapa pana onyesha watu ambao wame simama kwenye foleni mbele ya dirisha la huduma. Huenda ni ya benki au huduma ya kifedha. Kuna wanawake watatu wanaonekana. Mmoja amevaa nguo nyeusi, mwingine amevaa rangi ya pinki, na mwingine nyeupe. Kutaa zimeandikwa maandishi ya kijani na nyeupe zenye nyembo na maneno kama One na M-pesa.

Hapa panaonyesha watu wakiwa sokoni eneo lenye manguo nyingi zilizotandazwa na pia zilizoning'inizwa juu kwa kuuza. Ni soko la mitumba ambapo nguo za aina mbalimbali zinauzwa. Njia ni nyembamba na kuna watu wanapitia katika barabara za manguo. Mazingira yanaonekana kuwa shughuli nyingi na msongamano wa bidhaa.

Hapa panaonyesha magunia mengi ya vitunguu, vikiwa vimepangwa karibu na lori ya kijani ambalo linaonekana likiwa limefunguliwa nyuma kwa ajili ya kupakia au kupakua mzigo. Kuna mtu aliyevaa shati ya rangi ya samawati na kofia akihusika na kazi ya kushughulikia magunia hayo. Vitunguu hivi vimefungwa kwenye magunia ya plastiki yenye rangi nyekundu.

Hapa panaonyesha mtu mmoja akimkabidhi mwingine funguo, juu ya meza ambayo kuna karatasi au fomu ya mkataba iliyowekwa juu ya clip board . Tukio hili linaonekana kufanyika katika mazingira ya ofisi au mahali rasmi. Tukio hili linaweza kuashiria ukodishaji au ununuzi wa gari.

Hapa panaonyesha mtu akiwa ameshikilia simu ambayo inaonyesha menyu ya huduma ya kifedha haswa kupitia huduma ya M-pesa. Menyu hiyo ina machaguo yafuatayo. Send money, withdraw cash, buy Airtime , m-shwari, lipa na M-pesa na my Account .

Haya ni magari mapya aina ya Hyundai, yakiwa yamepangwa mbele ya jengo la duka au ofisi ya mauzo ya magari ya Hyundai. Magari haya yako katika eneo la maonyesho ya magari na yanaonekana kuwa katika hali nzuri, tayari kuuzwa. Mandhari ya jengo hilo ni mzuri pia.

Hili linaonyesha lango la duka ndogo ambalo lina bango la kijani lenye maandishi M-Pesa yaliyoandikwa kwa wazi. Bango lina michoro mbalimbali ikiwemo mkono unaoelekea juu. Mtu aliyevaa barakoa na spanner huenda na ishara ya huduma zinazotolewa katika duka hiyo kama bidhaa za kila siku, vifaa vya ufundi na huduma za pesa.

Hapa kuna tangazo la COVERBORA MEDICAL INSURANCE, bima ya afya inayotolewa na AfyaMed Insurance Agency kwa kushirikiana na Jubilee Insurance. Faida zinazotajwa ni ukaguzi wa afya, malipo ya daktari, dawa, huduma maalum za kitalamu, huduma za uzazi, na upasuaji wa siku 1.

Hapa pana onyesha matunda mbalimbali yaliyopakwa vizuri kwenye eneo la soko au meza ya kuuza. Kuna aina tofauti tofauti kama mapera, avokado, matunda ya kaktasi, na mengine. Kuna pia vikombe au chombo cha kupima ambacho kinapendeza huku kwa wauzaji wa rejareja.

Hii ni jedwali ya kubadilisha fedha za kigeni, inaonyesha viwango vya ubadilishaji wa sarafu mbalimbali kutoka nchi tofauti kama vile USD, EURO, GPV, GPY na nyinginezo. Kila sarafu ina dhamani ya kununua na kuuza katika fedha ya Kenya. Viwango hivyo hutumika katika benki au maduka ya kubadilisha fedha.

Hii ni sehemu ya soko ambapo kuna mboga mbalimbali zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Kuna karoti safi, pilipili hoho za kijani, matango na viazi vilivyowekwa ndani ya ndoo.

Hapa panaonyesha trela kubwa ya kubebea magari ikiwa imebeba magari kadhaa mapya. Trela hili limeegeshwa karibu na jengo la kawaida au ghala. Magari yamepangwa kwenye viwango viwili juu ya trela. Jambo linaonyesha kuwa yanaweza kuwa inapelekwa sokoni au kusafirishwa kwa wateja.

Hapa, pana onyesha gari la kijivu lililo simamishwa kwenye nyasi. Gari hilo lina mwonekano wa kisasa, na lina magurudumu ya aloi. Nipo katika mazingira ya nje yenye miti mingi ya nyuma, hali inayo pendekeza kuwa gari hilo limeegeshwa karibu na eneo la msitu au sehemu wazi.

Hapa ni soko ya mboga. Kuna vyombo vya plastiki au boksi vimejaa mboga tofauti tofauti. Kuna nyanya nyekundu, viazi, matango, hoho na maharagwe mabichi. Mboga zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu vya plastiki au magunia au boksi na ziko sehemu wazi, hakuna mtu anayeonekana.

Hii inaonyesha magari mapya yakiwa yamepangwa kwa mstari katika sehemu ya wazi mjini. Nyuma kuna mjengo mrefu na mazingira unaonekana kuwa safi na kibiashara. Magari haya yanaonekana kuwa ya kisasa na yapo kwenye hali nzuri. Huenda ni sehemu ya kuuza magari au maonyesho ya bidhaa. Mpangilio mzuri wa magari umeonyesha utaratibu wa kuvutia wateja.

Hii ni sehemu ya soko ambayo inaonyesha viatu vilivyopangwa kwa ajili ya kuuza. Viatu vya aina mbalimbali vimepangwa juu ya meza ya mbao. Kuna buti, sneakers na viatu vya michezo. Baadhi ya viatu vimeekwa juu ya visanduku na bidhaa ili kuvinuia na kuvionyesha vizuri kwa wateja. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wa eneo hili la soko au duka la mitaani lenye bidhaa nyingi za kuuza vikiwemo nguo.

Hii inaonyesha magari ya kifahari yakiwa yamepangwa kwa mstari mmoja kwenye maegesho au eneo la maonyesho ya magari. Magari haya yanafanana kwa muundo na aina, lakini ni rangi tofauti kama bluu, nyekundu, kijivu. Mpangilio huu unaonyesha nidhamu na maandalizi ya kibiashara. Huenda magari haya yana uzwa au ni sehemu ya onyesho la magari mapya.

Hapa tunaona mpangilio mzuri wa mboga, sokoni, au dukani. Zimepangwa kwa rangi tofauti tofauti. Kuna vitunguu vya rangi nyekundu, nyanya za madoa mikundu, pilipili hoho za kijani na za njano, pilipili za kijani zikapu vya buluu, chenye pande ya mboga au matunda, na jani mabichi na mboga za majani.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki. Kuna pikipiki iliyopinduka barabarani kwa ishara ya ajali ikiwakilishwa umuhimu wa kuwa na bima. Kuna tangazo linaeleza aina mbili za bima, ya kwanza bima ya kina, ya pili TPSV bodaboda au gharama na TPO private .

Magari mengi yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye eneo kubwa la maegesho. Kuna aina tofauti tofauti za magari yakiwemo magari ya mizigo meupe na magari ya abiria ya rangi tofauti tofauti. Magari yamepangwa kwa mstari na eneo linaonekana kuwa la biashara ya magari au ghala la usambazaji. Nyuma kuna jengo jeupe lenye mlango mkubwa, mazingira ni ya kibiashara.

Hapa ni nje la duka fulani . Duka hili ina m-pesa inaashiria kwamba mtu anaweza toa ama kuweka pesa kwenye simu lake. Kuna pia friji mahali hapa ambapo sharubati na vinywaji vingine vingine vimewekwa. Kuna pia chupa za plastiki zipo hapo nje.

Hapa panaonyesha tangazo ya bima ya hospitali kutoka kampuni ya Jubilee Life Insurance. Mwanamke mjamzito anaonekana aliyevalia gauni nyekundu akitabasamu. Kuna maneno kama quality insurance cover and budget friendly maternity yakionyesha huduma hii. Faida zilizoorodheshwa ni kama hopital coverage, maternity cover, last expenses cover .

Hii inaonyesha trela kubwa ya kubeba magari, ikiwa imepakiwa magari kadhaa juu na chini. Magari hayo yanabeba kwa usafirishaji, huenda yakielekea kwenye soko, bandarini, au kwa wateja walionunua. Trela hii inaonekana kuwa kwenye barabara au eneo la kuegesha, na anga linaonekana halisafi na hewasafi ya anga either jioni au asubuhi.

Hii inaonyesha kibanda cha kuuza viatu hasa ya aina ya kitambi yaani sandals . Kanda hizo mbili zimepangwa kwa mstari kwenye ukuta wa kibanda na zinaonekana kuwa za rangi na miundo mbalimbali. Kibanda kimejengwa kwa kutumia miti, mbao na karatasi au nailoni na kipo kwenye mazingira ya soko au eneo ya biashara la mitaani.

Hapa panaonyesha noti za shilingi elfu moja za Kenya zilizopangwa kwa mduara kama feni. Noti hizo ni mpya na safi, na zinaandikwa Kenya, juu, pamoja na thamani ya a thousand . Hii inaonyesha kisasi kikubwa cha pesa, taslimu.

Mtu anafanya malipo kwa kutumia kadi ya benki, kupitia mashine ya kielektroniki. Kiasi cha pesa kinaonekana kwenye skrini na mkono wa mtu mwingine umeshikilia kifaa hicho kwa ajili ya kumaliza muamala.

Hapa panaonyesha duka au kibanda cha nguo kilichojaa vitambaa vya aina mbalimbali vinavyouzwa, kwenye rafu ukutani kuna vitambaa vingi vyenye rangi tofauti vikiwa vimepangwa vizuri, pia kuna mannequins vichwa vya plastiki vilivyovaa nguo kuonyesha mfano wa mavazi yaliyopakiwa dukani hapo.

Hii ni tangazo linaloonyesha huduma ya bima ya afya inayotolewa na kampuni ya Imana Insurance kwa kushirikiana na Navya Kya inasisitiza wanatoa mwongozo hatua kwa hatua we guide you step by step ili kusaidia wateja kupata huduma ya afya. Pia linaonyesha picha la familia lenye furaha likishirikiana na usalama na utulivu unaotokana kwa kupata huduma hiyo ya afya.

Hapa mboga safi ni za asili zimepangwa kwa mpangilio wa sokoni au kwenye kibanda cha kuuzia mboga. Kuna filigili nyekundu upande wa chini ya kulia, kuna manjano ya chai au viungo vya rosemary katikati, kuna mboga za manjani kama spinach au sukuma, kuna matunda pia ya kijani kama matanga na mapaipai mabichi.

Gari jeupe limesimama mbele ya mlango wa kioo wa kiotomatiki, katika chuo la huduma. Mlango umeandikwa approach slowly outer door , ukionyesha kuwa hufunguka kiautomatiki linapokaribia. Mazingira yanaonyesha ni sehemu safi ya ndani kwa ajili ya huduma ya magari.

Hii inaonyesha leseni ya ushuru ya bidhaa iliyotolewa na mamlaka ya ushuru ya Kenya. Hati hii ni uthibitisho kwamba kampuni fulani imesajiliwa rasmi kulipa ushuru wa bidhaa. Vipengele muhimu vinavyoonekana ni jina la sijili, tovuti ya KRA, tarehe ya kutolewa, tarehe ya kuisha, namba ya leseni ya ushuru, maelezo ya mlipaji, na maelezo ya kawaida.

Hapa panaonyesha sehemu ya nje ya duka linaloitwa Hybridge Kieni Dairy Products LTD, ambalo linauza bidhaa za maziwa. Mtu mmoja amesimama nje ya duka hilo, amevaa koti ya bluu na suruali ya kijani. Pembeni kuna mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma na mitungi miwili ya plastiki. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za maziwa.

Lori maalumu ya kubebea magari inaonekana ikiwa imebeba magari mapya. Malori haya yana trela za ghorofa mbili, ambapo magari yamepakiwa juu na chini, yanatumika kusafirisha magari kutoka viwandani au bandarini hadi kwa wauzaji na wateja. Mazingira yanaonyesha eneo la barabara au sehemu ya kupakia magari.

Hii ni tangazo inaonyesha huduma ya bima inayotolewa na Kenya Orient Insurance ambapo mtu anaweza kupata bima moja kwa moja kupitia simu yake ya mkononi. Kauli yao ni Get insurance from the comfort of your home. Insurance rahisi, wakisisitiza urahisi wa kupata insurance hiyo.

Hapa panaonyesha soksi nyingi zilizopangwa kwenye chuma ya wavu, zikiwa zimewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Huenda ni sokoni au eneo la mitumba . Kuna soksi za rangi mbalimbali zimepangwa juu ya wavu wa chuma kama meza. Sehemu ya kushoto kuna taka au uchafu ardhini unaoashiria eneo wazi lisilo na usafi mzuri. Inaonekana kuwa ni sehemu ya biashara, pengine ya soko ya mitumba .

Hapa watu wanaonekana wakichagua nguo za mitumba katika soko la wazi. Nguo zimetandazwa ardhini kwa rundo na watu wamesimama na kuinama wakitafuta mavazi yanayopendeza. Hali hii ni ya kawaida katika masoko. Ni soko ya mitumba ambapo nguo hutolewa kwa bei nafuu na wateja kuzichambua moja baada ya ingine.

Hii ni noti ya elfu moja kutoka Kenya. Ina rangi ya hudhurungi na zambarau. Upande wa mbele kuna picha ya mtu maarufu aliyevaa suti na tai pamoja na maandishi rasmi kuthibitisha uhalali wa noti hio. Upande wa nyuma inaonyesha kundi la tembo wakiwa porini ikiwakilisha uridhi wa wanyama pori wa nchi.

Hii ni stakabadhi ya malipo ya serikali ya Kenya, inayotolewa kupitia mfumo wa E-Citizen. Hii ni risiti ya malipo, ya huduma ya serikali, hasa kutoka kwa idara ya uhamiaji. Kuna vipengele muhimu kwenye vionekana kama nembo ya serikali ya Kenya, namba ya malipo na maneno mengine.

Gari la rangi ya buluu linaonekana limeegeshwa kwenye nyasi Karibu na miti mirefu. Ni aina ya gari la mizigo yenye milango minne na sehemu ya kubebea mizigo nyuma. Mandhari asili inaonyesha gari hili limeegeshwa eneo la kijiji au porini.

Hapa panaonyesha mtu akihesabu au kupanga noti za pesa za Kenya zenye thamani ya elfu moja. Pesa hizo zimewekwa juu ya meza ya mbao na mikono ya mtu huyo inaonekana ikizishika. Hii huenda ni uhusiano wa shughuli ya fedha au malipo.

Hapa kuna bima ya magari iitwayo PSV Taxi Insurance .Kuna magari matatu yaliyowekwa hapo mbele. Gari ya nyekundu nyeupe na majano. Wameweka pia namba zao hapo chini, mtu anapotaka kukuwasiliana nao awapate.

Hapa kuna Tralor ambayo inabeba magari. Kuna gari lilikopakiwa juu na chini. Magari yote ni yenye rangi nyeusi. Mandhari yenyewe yako kwenye barabara. Magari yenyewe yanaonekana yakisafirishwa kutoka eneo moja hadi nyingine. Kuna lori zingine mbele zenye rangi nyeupe mbele yazo.

Tangazo hili linaonyesha mwanaume aliyeumia na kuvaa kola shingoni ishara ya ajali. Lime andikwa ujumbe unao hamasisha watu kununua bima ya ajali binafsi ili kuwalinda wapendwa wao. Pia kuna nambari star eight two eingt hash ya kupiga ili kununua huduma hiyo Kutoka Madison Insurance .

Hili ni duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Milk. Limepakwa rangi nyeupe na kuna mtu ambaye amesimama nje ya duka hilo. Kuna pia plastiki za rangi ya samawati zilizowekwa nje ya duka hilo.

Stakabadhi ya malipo ya kodi kutoka kwa benki la KCB. Maelezo muhimu katika stakabadhi hii ni tax payment cash deposit , akaunti ya marejesheo, cash payment received na tax details ziliko katika stakabadhi.

Hapa panaonyesha aina ya gari ya matatu au vani ya abiria iliyokuwa imeegeshwa juu ya lami au barabara ya changarawe. Gari hilo lina rangi ya fedha, lina milango ya kuteleza upande wa kulia na lina magurudumu ya rimu kubwa zenye matairi mapya. Nyuma kuna miti na hali ya anga ni bluu yenye mawingu machache kuashiria hali ya hewa nzuri.

Hapa panaonyesha magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi . Mandhari ya eneo hili ni wazi yenye miti mikubwa pembeni na hewa safi ya asubuhi au jioni. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na magari na kwa mbali kuna mahema meupe huenda ni kwa ajili ya hafla au mkutano maalum unaoendelea .

Hapa kuna gari jeupe la abiria aina ya van lililopakiwa karibu na jengo la kisasa lenye paa la mviringo. Gari lina nembo upande wa mlango wa dereva ikionyesha huenda gari la shirika au huduma maalum wa taasisi au serikali.

Hapa ni gari la kifahari aina ya SUV rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya ukumbi wa kuonyesha magari ambapo huenda ni duka la maonyesho ya magari mpya. Muundo wa gari hilo na alama kwenye grili ile ya nambari inaonyesha kuwa huenda ni Infinit chapa maarufu ya magari ya anasa.

Hapa panaonyesha watu watatu ambao wanaonekana wakiwa wametabasamu sana. Mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo rasmi na anaonekana kuwa ndiye anayeuza magari kwani mandhari ya sehemu hiyo inaonyesha kuwa ni magari yanauzwa sana.

Hapa kuna sarufi za shilingi kumi na shilingi ishirini za Kenya, zilizo jaa mingi. Sarufi hizi zina umbo la mviringo, na rangi mbili. Katikati za habu na pembeni fedha, na hilo lingine katikati fedha na mviringo za habu. Zimewekwa papamoja kwa wingi, na hutumika kama njia halali ya malipo nchini Kenya.

Hapa panaonesha aina mbalimbali za mboga na matunda zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni au kwenye meza ya kuuza bidhaa. Zipo nyanya, pilipili hoho za rangi tofauti, vitunguu na bidhaa zingine tofauti za kilimo.

Hapa panaonyesha duka la kuuzia maziwa inaloitwa Nyangenya Mount Kenya Milk Depot. Watu wachache wanaonekana wakiwa nje ya duka hilo wengine wakiwa na vyombo vya kubebea maziwa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la vijijini au mtaa wa mji mdogo.

Baba ameketi mezani na watoto wake wawili, wakifurahia chakula pamoja. Nyuso zao zinaonyesha furaha. Mama yuko nyuma ya familia yake akiwatazama kwa upendo na tabasamu. Kuna maandishi pia yanayosema protect your family tofay with CIC family Medisure .

Hapa panaonyesha viazi vikiwa vimepangwa kwenye vikapu na ndoo za plastiki za rangi tofauti. Ingawa plastiki ni tofauti, viazi vinaonekana kuwa ni ya aina moja. Pembeni mwa viazi kuna vitunguu. Vitunguu pia vikiwa katika kikapu kingine. Hii ni sehemu ya soko ambapo vyakula hivi huuzwa kwa wateja.

Hapa panaonyesha eneo kubwa la maegesho ya magari ambapo magari mengi yamepangwa kwa mstari. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au yakuuzwa. Huenda hii ni sehemu ya kampuni ya kuuza magari, mazingira yanaonyesha mpangilio mzuri au nafasi kubwa kwa kila gari.

Hapa panaonyesha tangazo la mtandaoni linalosema new blog alert likiwa na kichwa cha habari comprehensive guide to choosing the right insurance policy in Kenya . Tangazo hili linaonekana kutoka kwa kampuni liitwalo Minet Insurance Broker Na linaonyesha picha ya tovuti yao kwenye simu au kompyuta. Kuna pia bendera kadhaa chini ya ukurasa ikiwemo Kenya na Uganda.

Vijana wawili wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya duka la huduma ya simu. Mmoja amevaa shati jeupe na suruali nyeusi mwingine amevaa mavazi mekundu. Duka lina nembo za mitandao ya simu kama Safaricom na Airtel na lina malango ya chuma iliyo wazi . Eneo la mbele linaonekana kwa ardhi ya udongo na kivuli cha vijana kinaonekana chini.